Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa huku mtoa huduma ya kiafya akimsaidia. Wengine wameketi nyuma wakisubiri huduma katika chumba cha afya chenye michoro ukutani. Sanduku la kuhifadhi chanjo limewekwa karibu na mtoa huduma.

Mama ameketi kwenye kiti akiwa amembeba mtoto mgongoni huku akizungumza na afisa wa afya. Meza imejaa karatasi, kalamu, na vifaa vya kuandikisha taarifa. Watu wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya magonjwa.

Watu wamekusanyika kwenye eneo la wazi wakipata huduma kutoka kwa gari la kiliniki ya rununu. Kuna meza na viti vikiwa na wahudumu wa afya wanaosaidia wananchi. Mandhari ya kijani inaonyesha shughuli hiyo inaendelea kwa amani na utulivu.

kliniki ya kuhamahama imeegeshwa huku watu kadhaa wameketi wakisubiri huduma. Mtoa huduma aliyevaa mavazi meupe na barakoa yuko mlangoni wa gari. Maandishi yaliyoko kwenye gari yanaonyesha ni sehemu ya mpango wa (Beyond Zero).

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari la huduma ya afya ya jamii lilio andikwa Beyond Zero mobile clinic. Wanaonekana kuwa na furaha na wako katika mazingira ya nje. Gari hili linaonekana kutumika kama kliniki ya kuhama hama inayotoa huduma kwa wananchi.

Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo linaloonekana kuwa na uchafu mwingi. Wamevaa nguo za rangi tofauti na baadhi yao wanaonekana kufanya kazi fulani. Kuna mwanamke mmoja amevaa vesti ya samawati na anaonekana akizungumza na watu wengine.

Daktari wa meno, anatumia kifaa maalum, kuweka dawa au tiba kwenye la mbele, Midomo imeachwa wazi kuonyesha meno ya juu kwa urahisi, wa kufikia sehemu inayotibiwa. Hii ni hatua mojawapo, ya matibabu ya meno, kama vile kuweka filling , au kung'arisha.

Daktari wa meno anamwonyesha mgonjwa wake picha ya ekisrei ya meno kwa kutumia kifaa cha kidijitali. Mgonjwa anaonekana akiwa ametabasamu, ishara ya kuridhika na huduma anayopokea. Mazingira ni safi na ya kitaalamu, yanayoendana na kliniki ya afya.

Vifaa mbalimbali vya kitibabu vimepangwa juu ya uso wa mungu. Kuna mswaki mmoja wa plastiki uliona rangi ya njano na nyeupe. Vifa hivyo hutumika sana na madaktari wa meno wakati wa uchunguzi au matibabu ya kinywa.

Ni tabasamu, la mtu aliye na meno meupe, yaliyopangwa vizuri. Ni damu inaonekana kuwa na afya, na ngozi safi ya uso wa chini. Tabasamu hili, linaonyesha furaha, na mvuto wa asili.

Kuna kiti cha kisasa, cha daktari wa meno, kilichowekwa karibu na mashine, na vifaa vya matibabu. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati, na pazia la samawi limefunika dirisha. Kabati la kahawia, limefungwa ukutani, na kuna sinki pembeni.

Maeneo ya barabara yamejaa maji kutokana na mafuriko, na magari pamoja na watu wanajaribu kupita, askari wazimamoto, ameonekana akitoa msaada, na kuongoza magari kwenye eneo hilo, kuna msongamano wa magari na watu wakitembea kwenye maji.

Askali waliovaa sare na silaha wamepanda kwenye pikipiki wakioneka kua tayari kwa oparesheni. Wamevalia mavazi ya kuzuia risasi na wamekaa kwa uangalifu tayari kwa hatua yoyote. Mazingira ya eneo yanaonyesha ni ya nje kwenye nyasi au kwa uwanja.

Moto mkubwa umetokea katika jengo la kibiashara, huku moshi mzito mweusi ukipaa angani. Watu wengi wamekusanyika barabarani, wakitazama kwa hofu na mshangao. Vikosi vya usalama, vinaonekana kujaribu kudhibiti hali hii.

Majengo yameungua na kubomoka, mabati yametawanyika kila upande, ikionekana yamechomeka vibaya. Watu wamekusanyika kuangalia athari za tukio hilo. Huku wengine, wakionekana kujaribu kuokoa mabaki. Mandhari ya kijani na miti, inaonyesha eneo hili ni la wazi au kijijini.

Gari jekundu la zima moto, limeegeshwa barabarani kwenye eneo wazi. Gari hili lina maandishi meupe na vifaa muhimu vya kuzima moto. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga ya buluu na miti bila majani mengi.

Takataka zimejaa na kumwagika juu ya pipa jeusi, lililowekwa nje ya jengo. Kuna majani yaliyokauka chini na baadhi ya chupa zimeanguka pembeni. Ukuta wa matofali, na mimea midogo vinaonekana upande wa kulia.

Sehemu ya bati na mabaki ya paa, yamelala chini yakiwa yameharibika vibaya. Kuna uharibifu mkubwa wa mazingira, unaoashiria dhoruba au, kimbunga, kilichopita. Nyumba zilizo nyuma, zinaonekana kuwa salama, lakini baadhi zina dalili, za kuadhirika kidogo.

Barabara ya vumbi, inaonekana ikipitia katikati ya msitu, wenye miti mirefu, upande wa kushoto. Gari la kazi, linaacha vumbi nyuma yake, likisafiri kwa kasi, katika eneo la wazi. Mandhari hii, inaashiria shughuli za ujenzi, au uchimbaji katika eneo la mashambani.

Vifaa vya maabara vimepangwa juu ya meza ya chuma ikiwa ni pamoja na mashine ya kuchakata sampuli na kompyuta. Chini ya meza kuna madumu meupe ya kuhifandi vimiminika. Mazingira yanaonekana safi na yaliyopangwa kwa matumizi ya kisayansi na utafiti.

Darubini yenye lenzi tatu iko katikati ya meza kwenye maabara ya kisasa. Vifaa mbalimbali vya maabara vimepangwa pembeni vikiashiria shuguli za utafiti au uchunguzi. Mazingira ni safi na yanaonyesha hali ya umakini na taaluma ya kisayansi.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na suruali ya waridi akiwa anapanga vifaa ndani ya wadi ya hospitali, vyumba vina vitanda vya wagonjwa vya kisasa pamoja na mashine za ufutiliaji wa afya. Mabango ya ukutani yanaonyesha kuwa taasisi hiyo inasaidia kuboresha huduma za afya.

Meza ndefu imewekwa na vifaa mbalimbali vya maabara pamoja na ya kisasa. Ukutani kuna karatasi na matangazo yaliyoandikwa kwa maandishi madogo. Chini ya meza, kuna makabati meupe yenye mipini ya chuma.

Meza ya mbao imewekwa kwenye kona ya chumba karibu na dirisha, ikiwa na vifaa vya kompyuta. Kuna kibodi, kipanya, spika na monita ya zamani, juu ya meza hio. Pia kuna rimoti mbili, zimewekwa mezani, moja ikiwa nyeupe na nyingine ya kijivu.

Jokofu la mahabara limewekwa karibu na eneo la kazi lenye kiti na dawati, ukutani kuna maandishi yanoyonyesha ni sehemu ya clean bench documentation area vifaa hivi vina ashiria matumizi ya kitaalamu katika mazingira ya afya au utafiti.

Meza ya maabara, ina mashine kubwa nyeusi, ya kisasa, pamoja na skrini mbili za kompyuta, kwa ajili ya ufuatiliaji wa kazi, vifaa vya maabara kama printer , vishikilia mirija, ya maabara na viti vya kisayansi, vinaonekana kwenye eneo hilo, mazingira haya, yanaonyesha sehemu ya kazi ya maabara, ya kisasa, inayotumika kwa uchunguzi wa kitaalamu.

Kifaa cha matibabu cha kubebeka, kimetengenezwa kwa kitambaa cheusi, chenye uimara na mikunjo ya kuweza kukunjika. Kina tundu katikati kwa ajili ya goti na mikanda ya kubana kwa ajili ya kulifunga vizuri. Hutumika kusaidia au kulinda goti lililojeruhiwa au lenye maumivu.

Damu inaonekana ikipitishwa kwenye mirija ya kidaktari labda kwa ajili ya kuchujwa. Mchakato huu unaendeshwa kwa vifaa maalumu vilivyowekwa hosipitalini. Kuna mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha ukionyesha mazingira ya ndani ya chumba cha matibabu.

Karatasi yenye maandishi ya taarifa za kitabibu imewekwa ndani ya faili na kumbukumbu ya hospitali. Faili hili, limefunguliwa na linaonekana kuwa sehemu ya nyaraka za kuratibu huduma za afya. Hii inaashiria mfumo wa kurekodi na kuhifadhi historia ya wagonjwa.

Mtu ameshikilia feni ya umeme, inayotazama chini, kwenye sakafu ya vigae. Anaonekana kama anaiunganisha au kujaribu kuiwasha. Pembeni kuna meza ambayo, mna vyombo vya plastiki, vinavyoonyesha mazingira ya ndani ya ofisi au nyumba.

Kuna mashine ya kisasa ya kuchukua picha za eksirei ikiwa kwenye chumba chenye ukuta wa rangi ya cream . Juu yake, kuna kifaa cha kupozea hewa na kebo imeunganishwa kwenye mashini. Sakafu inaonekana kuwa ya marumaru ya kahawia na upande wa kushoto kuna sehemu ya kuweka vifaa.

Meza ya chuma imetandazwa vifaa mbalimbali vya matibabu kama vile kinga, sindano na chupa za dawa. Juu ya meza hiyo kuna maplastiki ya rangi tofauti yaliyojaa vifaa mbalimbali vya kiafya. Ukuta wa mbao uko nyuma ya meza ukionyesha kuwa eneo hili ni sehemu ya zahanati au kituo cha afya.

Muhudumu wa afya ameketi sakafuni akiwa ameinamisha kichwa kwa uzuni na kuchoka. Anaonekana kuwa katika hali ya mawazo mazito, labda kutokana na kazi ngumu au msongo wa kihisia. Hali hii inaonyesha changamoto wanazozipitia wahudumu wa afya kazini.

Mwanamke amekaa kwenye kiti huku kichwa chake kikiwa kimelala juu ya meza kwa uchovu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato nakikombe cha mto kinachotoa mvuke. Mwonekano unaashiria hali ya kuchoka au msongo wa mawazo kutokana na kazi au muda mrefu wa kutumia kompyuta.

Msichana amelala akiwa na huzuni usoni mwake huku akiangalia pembeni. Kuna ujumbe unaozungumzia afya ya akili na jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru. Tukio hili limepangwa kufanyika Alhamisi, tarehe kumi na nne, saa kumi na mbili jioni.

Watoto wawili wamesimama juu ya kichuguu wakiangalia makazi yaliojengwa kwa mabati. Mandhari inaonyesha hali ya maisha ya watu wanaoishi katika mazingira ya kipato cha chini. Mwanga wa jua unamulika sehemu ya mtaa huo ikionyesha uzuri wa rangi za jioni.

Kuna kisanduku cha dawa ya kwenye mabano Paracetamol inayozalishwa na kampuni ya kwenye mabano Pharmacare. Dawa hii inaelezwa kuwa na kipimo miligramu mia tano kwa kila kidonge. Inatumika kwa maumivu ya muda mfupi na imetajwa kuwa salama kwa tumbo na hupunguza homa.

Kuna kisanduku cha dawa, kinaelezea faida mbalimbali kama kuboresha kinga ya mwili, afya ya mifupa na hali ya moyo. Sanduku lina vidonge hamsini vya mboga na limewekewa rangi angavu yenye mvuto wa macho.

Dawa ya watoto aina ya acromol dash P ina mchanganyiko wa aceclofenac na parasitamol. Imewekwa kwenye chupa ya plastiki na inaladha ya embe. Mfungaji wake unaonyesha kuwa umekusudiwa kwa matumizi ya watoto wadogo.

Fenbid Gel , ni dawa ya kupaka yenye Ibrofen inayotumika kupunguza maumivu, na uvimbe, inatumika kwa maumivu ya mgongo, misuli, majeraha ya mchezo, na hali zisizo kali za arthritis , kifurushi kina uzito wa gramu mia moja, na ina asilimia tano, ya Ibrofen , kwa uzito.

Ni boxi la dawa, ya watoto, inayoitwa Ibugesic. Likiwa na maandishi ya rangi nyekundu, na manjano. Kuna picha ya mwanaume, akiwa na mtoto wake, kwenye upande wa boxi hili. Limewekwa juu ya uso mweupe, likionekana kwa mtazamo wa pembeni juu.

Dawa ya acetaminophen ya miligramu mia tano, imewekwa mezani katika chupa na boxi lake la rangi ya buluu, na nyekundu, imetengenezwa kwa ajili ya kupunguza maumivu, na homa kwa watu wazima, kimeandikwa kuwa ni dawa isiyo na gluten , na ina vidonge mia moja.

Chanjo ya kumeza imehifadhiwa katika kisanduku chenye maelezo ya matumizi. Chupa ndogo ya chanjo imewekwa pembeni ya boksi ikionyesha dozi moja ya matumizi. Maandishi yanaeleza kuwa chanjo hii ni kwa matumizi ya dharura pekee.

Mama anampatia mtoto wake chanjo kwa kutumia dawa ya matone mdomoni. Mtoto amelazwa kwa utulivu, huku akishikiliwa na mzazi au mlezi mwingine. Hii ni hatua muhimu ya kuimarisha afya ya mtoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mtoto mchanga amebebwa huku mtu mzima, akimwandalia sindano, watu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi, wakihudhuria mtoto kwa makini, mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali, au kituo cha afya.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya mistari anainama kumhudumia mtoto aliye ndani ya kitanda cha chekechea. Ukutani kuna mchoro wa katuni ukiwa umeshika mchi wa baseball . Mandhari ya chumba inaonyesha kua sehemu ya malezi ya watoto wadogo.

Watoto waliovaa barakoa, wanasimama kwenye mtambo wa kisasa wa kunawa mikono barabarani, kila mmoja ananawa mikono kwa kutumia sabuni, na maji yanayotoka kwenye mashine hio ya kijani, nyuma yao kuna watu wengine waliovaa mavazi ya kawaida, na mandhari ya mtaa wa biashara.

Mama, amemshikilia mtoto mchanga, anayepatiwa chanjo, na mtoa hudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kinga. Mazingira yanaashiria, kampeni ya afya, au zoezi la chanjo kwa watoto. Mama anaonekana kutazama kwa makini, huku akihakikisha mtoto wake, anapokea huduma, salama.

Sindano ikiwa imechomekwa kwenye chupa ya dawa ya chanjo, maji ya buluu ndani ya chupa yanaashiria dawa au chanjo inayotarajiwa kutumika. Hii ni taswira ya kawaida katika mazingira ya hospitalini au mabara ya afya.

Mhudumu wa afya, aliyevaa mavazi ya kujikinga, anampima mtoto kwa kutumia kifaa maalum cha sampuli ya mdomoni. Mtoto ameketi kwenye kiti, huku akifungua mdomo, kwa utaratibu, ilikuruhusu zoezi hili kufanyika. Zoezi hili, inaonyesha juhudi za kiafya, katika kuhakikisha usalama wa watoto.

Mwanamke amesimama karibu na kundi la watoto walioketi chini kwenye nyasi, wengine wakiwa wamebebwa. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya shule ya taasisi ya kijamii. Watoto wanaonekana kuwa kwenye mdaa wa mapumziko, au shughuli ya nje.

Daktari anampatia mtoto chanjo ya kuzuia ugonjwa wa malaria, huku akiwa amevaa barakoa kwa tahadhari. Mtoto amevalia mavazi ya kitamuduni yenye rangi angavu na anaonekana kuwa mtulivu. Chupa ya chanjo imeandikwa wazi kwenye mabano Malaria Vaccine, ikionyesha aina ya sindano anayopokea.

Mtoto ameshikilia sabuni nyeupe, tayari kwa kunawa. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ndogo, lililounganishwa na ndoo ya plastiki. Sehemu hii inaonekana kuwa ya nje kwenye mazingira ya nyumbani au shuleni.

Mwanamke amesimama akijaza maji kwenye mitungi ya plastiki huku akitumia simu mkononi. Kuna bomba tatu za maji mbele ya dirisha la mbao ambapo mtu mwengine anaonekana akiwa ndani. Wote wawili wamevaa barakoa, ishara ya kuchukua tahadhari za kiafya.

Mtu mmoja anashika mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia kana kwamba anahisi maumivu. Sehemu ya kati ya mkono inaonekana imeumizwa na kuathiriwa ikionyeshwa kwa rangi nyekundu kwa kuashiria maumivu. Hali hii inaweza kuwa matokeo ya jeraha, kuvimba na matatizo ya mishipa.

Mchezaji wa mpira wa miguu ameketi chini, huku akishikilia mguu wake kwa maumivu kana kwamba ameumia. Mfuko wa vifaa na machela ya dharura viko karibu, kuashiria kuwa amepewa msaada wa haraka. Tukio hili linaonekana kuwa limetokea kwenye uwanja wa nyasi wakati wa mechi au mazoezi.

Mtu amekaa kwenye kifaa cha mazoezi cha kushughulikia misuli ya miguu kinachoitwa leg extension . Kifaa hiki kina uzito wa paudi thelathini na tano kwa kila upande wa mguu. Mazoezi haya husaidia kuimarisha misuli ya mbele ya mapaja.

Sehemu ya kifundo cha mguu, imeonyeshwa ikiwa na rangi nyekundu, na ya machungwa, kwa kuashiria maumivu au kuumia. Mfupa na mishipa ya ndani vinaonekana wazi, kama taswira ya kimatibabu. Inaweza kuhusishwa, na majeraha ya mguu, kama vile kuvunjika kwa misuli, au uvimbe.

Mti mrefu wenye majani mengi ya kijani, unaonekana ukiwa umesimama imara, dhidi ya anga, ya rangi nyeupe, matawi yake yameenea juu ya pembeni, yakitoa kivuli kizuri, mwanga wa jua unapenyeza kupitia majani, ukionyesha uzuri wa asili.

Shamba linaloonekana, lina mimea mbali mbali ikiwa ni pamoja na majani ya kunde. Nyuma kuna kibanda cha mbao na uzio wa miti unao onesha kua eneo la kilimo cha kijijini. Mimea imeota kwa wingi na mazingira yanaonekana kua ya jua kali.

Shamba dogo lenye mimea ya nyanya na vitunguu ikiwa imestawi vizuri kwenye udongo wa shambani. Mimea ya nyanya ina matunda mabichi yanayoning'inia ikiwa imefungwa kwa miti kwa ajili ya ulindaji. Mazingira yanaonyesha hali ya asili na utunzaji mzuri wa mazao.

Kuna mmea wa majani mabichi unaokuwa kwenye nyasi zilizokatwa vizuri. Matawi yake yanaonekana kuwa na rangi ya kijani, iliyochanganyikana na vivuli vya giza, mmea huu uko kwenye mazingira ya mwangaza wa jua, wa asubuhi au mchana.

Majani ya kijani kibichi yanaonekana yakiwa yamechanua vizuri chini ya mwanga wa jua. Kuna mmea mmoja ulio mbele ukiwa na majani makubwa na mengine madogo juu yake. Mandhari ya nyuma inaonesha miti zaidi na anga la samawati lenye mawingu kidogo.

Mzabibu wa migomba umezaa mikungu ya ndizi changa zenye rangi ya kijani kibichi. Kuna majani makubwa ya mgomba, mengine yakiwa yamekauka na kubadilika kuwa ya kahawia. Mandhari ya siri inaonekana kuwa na mimea mingi ya kijani, ikionyesha hali ya ukulima au bustani.

Mimea ya nyanya imechanua vizuri na kuzaa matunda ya kijani. Inaonekana kupandwa sehemu yenye mwanga wa kutosha na hewa safi. Mti wa kusaidia mimea kusimama wima, umefungwa kamba kwa uangalifu.